Mahali ambapo panatumika kwa ajili ya kutengenezea nishati ya umeme, ambapo kuna eneo limetengwa lililo wekwa minara pamoja na nguzo kwa ajili ya kuvunia umeme huo.

Nyaya za umeme ambazo zimechomekwa katika nguzo, zinazo tumika kwa ajili ya kusambaza nguvu ya nishati, katika maeneo ya majumbani pamoja na viwandani.

Nguzo ya umeme, ambayo imeunganishwa na nyaya za umeme ili kusaidia kusambaza nishati ya umeme majumbani, vilevile kuna nyaya zilizokatika.

Nguzo iliyosimamishwa pembezoni mwa nyumba yenye rangi ya njano, vilevile imeunganishwa na nyaya ambayo inatumika kwa ajili ya taa barabarani, na nyingine kwa ajili ya kusambazia umeme majumbani.

Transfoma lililoshikiliwa na nguzo mbili, ambazo zimeunganishwa na nyaya za umeme ambazo zinatumika kwaajili ya kupitisha nishati ya umeme majumbani

Transifoma ambayo imeshikiliwa na nguzo mbili zilizo unganishwa na nyaya mbalimbali ambazo hutumika kusambaza umeme majumbani.

Transfoma lipo katikati ya nguzo mbili zilizounganishwa na nyaya za umeme, ambazo zinatumika katika shughuli za kusambaza nishati hiyo majumbani.

Sehemu ambayo ina minara pamoja na nguzo, zinazotumika kwa ajili ya kukusanyia umeme ili uweze kusambazwa majumbani.

Nguzo ambayo imeunganishwa na waya zinazotumika kwa ajili ya kusambaza umeme majumbani ipo pembezoni mwa nyumba.

Transfoma linalotumika kwaajili ya kupima kiwango cha umeme, ambalo limewekwa kwa kushikiliwa pamoja na nguzo mbili zilizokaa pembeni yake ili kusambaza umeme majumbani.

Transifoma ambayo imeshikiliwa na nguzo mbili, vilevile imeunganishwa na nyaya za umeme, kwa ajili ya kusambaza nishati hiyo majumbani.

Nguzo mbili zikiwa zimeshikilia transfoma yenye rangi ya bluu, ambapo pia kuna nyaya zilizounganishwa nazo zinazotumika kwaajili ya kusambaza nishati ya umeme majumbani.

Alama ya barabarani, ambayo inatumika kwa ajili ya kuonyesha ama kuelekeza kwamba hapa ni eneo la watoto kuvuka.

Kibao kinachotumika kwa ajili kuwekwa kama alama ya barabarani, ambacho kinaelezea kwamba, mbele kuna ujenzi unaendelea.

Barabara zilizojengwa kwa kutumia lami, ambazo zinataa za barabarani, vilevile kuna daraja linalopita kwa juu, ambapo kuna magari yanapita chini yake.

Mkusanyiko wa watu wa rika na jinsia mbalimbali, ikiwemo wanawake kwa wanaume, wakiwa wanasubiria gari katika kituo cha mabasi.

Chombo cha moto ambacho kinatumika kwa ajili ya kusafiria, kinachojulikana kwa jina pikipiki, ambacho kina rangi ya kijani kimewekwa nje ya nyumba.

Chombo cha kukusanyia na kutunzia takataka ambacho kina rangi nyekundu, pia kina matairi yenye rangi nyeusi ambapo kimechorwa alama inayoelekezea watu watupe takataka humo.

Takataka za aina mbalimbali, ikiwemo plastiki zimewekwa katika eneo ambalo lipo kidogo mbali na makazi ya watu.

Vijana wawili ambapo mmoja wao amevalia sare yenye rangi ya bluu, wakiwa wanapakia takataka kwenye gari la kubebea takataka.

Watu waliokusanyika na wakifanya shughuli za maendeleo za uokotaji wa takataka, ambapo wanatumia vifaa mbalimbali ikiwemo: mkokoteni wenye tairi moja, pamoja na majembe, vilevile na gari la kuwekea takataka hizo.

Vijana watatu wakiwa wanafanya zoezi la upakiaji wa takkataka katika gari la kubebea, ambapo wawili wakiwa wanasaidiana kupandisha tenga.

Vijana kadhaa wakiwa wamevalia sare yenye rangi ya kijani, huku wakifanya shughuli za kimazingira za ukusanyaji takataka na kupakia kwenye gari.

Watu wa rika na jinsia tofauti (wanawake kwa wanaume), waliyojikusanya katika eneo moja kwa ajili ya kufanya shughuli za kijamii za kusafisha mazingira kwa kutumia mifagio pamoja na maji ili kudeki.

Watu wakiwa wanafanya shughuli ya usafishaji mazingira, ambapo wanaume kwa wanawake wakiwa wameshikilia mifagio pamoja na machepeo, huku wakiwa wanaweka matakataka kwenye mkokoteni wenye tairi moja.

Chombo cha kuhifadhia takataka ambacho kina rangi ya zambarau, pia kimewekwa aina tofauti tofauti ya takataka ikiwemo plastiki, makaratasi pamoja na takataka za majumbani.

Sehemu ya kutolea haja ndogo, ambayo inatumiwa na wanaume ama ni vyoo vinavyotumiwa na watu wenye jinsia ya kiume.

Sehemu ambayo inatumika kwa ajili ya kuhifadhia takataka, ambayo imejengwa kwa kutumia matofali vilevile, kuna mkusanyaji ambaye anazitoa takataka hizo.

Chombo kinacho tumika kwa ajili ya kuhifadhia takataka, chenye rangi nyeusi pamoja na mfuniko wenye rangi nyeupe.